Duka la sanaa za kiafrika. Kwenye rafu kuna sanamu nyingi zilizochongwa kwa mbao nyeusi. Kutani kuna vinyango vingi vya aina tofauti, ikiwemo vya tembo na vya watu. Pia kuna ngozi ya ng'ombe yenye madoa meusi na meupe inayoning'inia upande wa kulia.

Gari matatu yamepakia sehemu moja, gari la Isuzu liko mbele, nyuma yake kuna gari ndogo nyeupe na gari lingine nyeusi. Magari yote yamepakiwa kwenye eneo lenye nyasi na miti mingi.

Rundo la nguo, kuna nguo nyingi za aina tofauti zimepangwa kwa wingi. Mtu mmoja amesimama mbele ya rafu zenye rundo la nguo. Kuna nguo nyingine zimetuandikwa juu. Mandhari inaonekana kuwa na uchafu, na maji machafu pia.

Akipanga bidhaa za maziwa kwenye rafu kwenye dula la kisasa, amevalia fulana nyeupe iliyo andikwa daima. Rafu hizo zimejaa bidhaa tofauti za delamea na nyinginezo. Karibu naye kuna mwanamke mwingine anayesimama.

Watu wengi wanachambua rundo la nguo zilizokusanywa kwenye soko la nguo wakitafuta na kununua. Hiki ni kitendo kinachoitwa fagia. Baadhi yao wamevaa barakoa. Kuna mwanamke aliyeketi kavalia kofia ya samawati.

Mteja na mkewe wanahudumiwa na muuzaji wa magari , muuzaji huyo amevalia suti maridadi ya rangi buluu wote wanaangalia kompyuta ya mkononi huku wakitabasamu kwenye mkono wa kulia tunaona kuwa kuna gari jeusi na pia nyuma kuna gari jeupe.

Familia yenye furaha inatazama kompyuta ndogo pamoja. Baba, mama na mtoto wamekaa karibu. Wote wanatabasamu, mtoto anatumia kidole chake kuonyesha kitu kwenye screeni. Maneno tunza jamii I see family made sure yanaonekana juu.

Makundi ya ndizi mbivu yamewekwa sokoni, ndizi hizo zina rangi ya njano na baadhi zinaonekana kuchanga kidogo . Zimepangwa juu ya kitambaa ya kijivu.

Noti ya shilingi mio tano ya Kenya, juu kunma picha ya rais wa kwanza Mzee Jomo Kenyatta. Chini kuna picha ya jengo labda bunge au ukumbi wa mkiutano. Noti hiyo ina rangi nyekundu na kijani. Pia ina nembo ya banki kuu ya Kenya.

Bango la tangazo la bima, lina picha ya wanaume wawili wakiwa wamevalia kofia na jaketi za manjano wakiwa wamepanda pikipiki. Pikipiki hiyo ina rangi nyekundu. Chini kuna maandishi yanayo tangaza bima ya pikipiki. Kuna nambari ya simu ya kuwapigia.

Duka la Skyshine Autopaint linaonyeshwa likiwa na mabango ya M-Pesa available here , madirisha yamefunikwa na chuma ,orodha ya vitu vinayouzwa kama rangi ya scrubu imeandikwa kwenye ukuta wake wa kijani.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya inashikiliwa kwa mkono. Jumba la kimataifa la mikutano la KICC linaonekana pia kwenye noti hilo. Neno Kenya imeandikwa upande wake wa juu.

Bango la kidijitali linaonyesha viwango vya kubadilishana fedha za kigeni. Taarifa kama tarehe na muda vinaonekana juu. Orodha ya sarafu mbalimbali na bei zao za kununua na kuuzwa zimetajwa pia.

Gurudumu la gari ambalo linaoshwa na maji yenye nguvu. Gurudumu ni jeusi na ina rimu ya chuma. Maji yanarushwa kwenye gurudumu na povu linaonekana. Kuna gurudumu lingine lenye uchafu nyuma. Eneo linaonekana kuwa karakana au mahali pa kuoshea magari.

Tangazo cha bila cha huduma kichwa cha habari kinasema Cover Bora Medical Insurance. Picha dogo upande wa juu kulia inaonyesha mkono ikitikiza mkono mwingine. Upande wa kushoto inaonyesha daktari mwanamke akizungumza na mgonjwa. Kuna orodha ya faida, nambari za mawasiliano pia.

Mkono wa mtu unashika simu ya sumsung, skirini ya simu inaonesha orodha ya huduma za m-pesa kama vile kutuma pesa na kutoa taslimu. Kwa nyuma kuna bango la kijani lililo na maneno Lipa na M-pesa.

Rundo kubwa la mifuko ya vitunguu imepangwa kwenye soko ikiwa na rangi nyekundu. Mfanyikazi mmoja amesimama karibu na lori akionyesha mteja vitunguu hivi vinauzwa kwa wingi.

Soko la wazi lenye watu wengi wakufanya biashara, limejaa matope na maji chafu chini. Watu wengi wamevalia nguo za kitamaduni na wengine buti wakijaribu kuepuka uchafu mwingi. Baadhi yao wanaonekana wameketi.

Gari ya kale yenye rangi ya kijivu imepakiwa kwenye barabara ya mawe, inamatairi meusi na ni ya miti. Mbele yake ina taa mbili kubwa za mviringo. Kuna sanduku la ambao lililowekwa pembeni mwa gari.

Kuna gari jeusi la kifahari limesimama kwenye nyasi. Nyuma yake kuna magari mengine imeegeshwa. Gari lina rimu zinazong'aa. Nyuma ya gari kuna miti na watu wengi wamekusanyika kwa mbali. Jua linaonekana likiwa limechomoza.

Chumba cha kuonyesha magari chenye magari mapya yaliyo safi na yanayong'aa. Baadhi yao yana rangi ya nyekundu, nyeusi na nyeupe. Magari hayo yametengenezwa kwa umaridadi na kuna dirisha kubwa nyuma yao inayoleta mwangaza.

Mke ameketi kwenye duka la bidhaa za sinaa na urembo. Anafanya kazi za kutengeneza mkufu. Bidhaa mbalimbali kama mikufu, vikapu na mapambo ya shingo yanaonyesha kwa wateja. Duka hili linaonekana kuwa la kienyeji.

Jengo lina milango miwili ya kijani na yenye mabango ya Mpesa ngazi zinaelekea kwenye milango. Chupa nyingi za maji zimepangwa karibu na mlango mmoja. Kitu kama baiskeli imewekwa mbele yake.

Basi kadhaa yanaonekana katika mchakato wa kutengeneza ndani ya kiwanda. Baadhi hayajakamilika huku mengine yakiwa yameanza kuonyesha umbo lao. Eneo la wazi linaonekana kuwa la viwanda.

Mtu anashika simu skrini, inaonyesha picha ya maandishi kuhusu bima, maaandishi kwenye picha yanatangaza huduma ya kupata bima kupitia kwenye simu, kona ya chini kuna nembo ya Kenya Orient.

Gari ndogo ya biashara aina ya Toyota . Rangi yake ni ya fedha na imeandikwa matangazo ya mikopo. Gari lina namba ya usajili, KDA 650E na imepakiwa kwenye shamba.

Magari matatu mapya, yamepangwa kwenye chumba kikubwa. Gari la kwanza upande wa kushoto lina na rangi nyeupe, la pili nyekundu, la tatu nyeusi. Ghorofa ni ya vigae vyeusi vinavyong'aa, vikionyesha mwangaza wa taa. Mandhari ya nyuma ni madirisha makubwa.

Mazao ya mimea yakiuzwa sokoni. Kuna migomba miwili ya matunda mabichi yaliyosimikwa ndani ya ndoo za plastiki zilizochakaa. Matunda hayo, bado ni kijani yamekusanyika kwenye shina lenye muundo wa mpini. Nyuma kuna bidhaa nyingine za kilimo zilizopangwa kwenye meza kama viazi vitamu na kitunguu.

Safu ya magari mapya ya rangi tofauti yamepangwa kwenye eneo la wazi. Magari haya yanaangazia taa zao. Barabara inaoneana ikimiliki kando yao.

Kundi la watu na magari labda kwenye mkutano. Magari yameegeshwa kwenye nyasi ikiwemo gari kubwa la fedha. Watu wameketi na kusimama wengine wakipiga gumzo. Kuna miti la kijani nyuma na jua limewaka likionyesha hali ya hewa nzuri.

Eneo la kibiashara na maduka. Kuna maduka mawili, moja imeandikwa MAGENGO COSMETICS, mbele ya duka jingine kuna neno M-Pesa. Barabarani kuna bajaji imesimama. Mbele kuna mirundo ya matunda hasa ndizi na tikiti maji.

Mizizi mbalimbali ya chakula sokoni. Kuna viazi vitamu, viazi vikuu na viazi za kawaida baadhi hizi zimepangwa kwa vikapu, mandoo na mifuko tayari kuuzwa rangi ya kahawia, njano na nyekundu zinatokea kwenye ndoo zilizotumika.

Lori la kubebea magari lina magari matatu likiwemo gari nyeupe na jeusi kuna wafanyikazi wawili wamesimama karibu na lori hilo, nyuma yake kuna majengo na miti hii inaonekana kuwa ni biashara ya magari.

Kibanda cha huduma za Mpesa, kilichopakwa rangi ya kijani kibichi, na kina maandishi makubwa meupe. Mlango wake, una geti la chuma. Chini mbele ya eneo hilo kuna matope na maji yaliyokwama pamoja na uchafu mwingine. Mtu mmoja amevalia raba za zambarau anaonekana akiondoka mlangoni.

Kuna mazao ya shambani yaliyowekwa sokoni. Ya kwanza ni viazi, vitunguu, na nyanya. Yote yameekwa kwenye vibanda vya mbao. Rangi zake zinaonekana za asili kama viazi ya kahawia, vitunguu zambarau na nyanya nyekundu.

Lori la kubeba magari likiwa na gari nne, kuna gari la kwanza jeupe la kubeba mizigo, lori hili lina rangi nyekundu na kijivu, limebeba magari ya rangi tofauti, magari haya yanaonekana yakiwa mapya, kuna barabara pana na anga ya bluu yenye mawingu.

Lori kubwa lenye trela ya buluu likisafirisha magari mengi. Kuna magari kadhaa yamepakishwa juu ya lori hilo. Gari la mbele kabisa lina rangi nyeusi , inaonyesha kuwa ni biashara ya usafirishaji wa magari.

Kiasi cha noti za shilingi mia moja za Kenya. Noti hizo zimetawanyika na zingine zimefungwa pamoja. Nembo ya benki kuu na picha za maraisi zinatambulika pia.

Karibu na gari la zamani, aina ya Ford Thunderbird. Gari lina rangi ya samawati hafifu, na nembo Thunderbird, imeandikwa kando. Hii ni gari ya kifahari na ni ya kipekee.

Leseni ya ushuru iliyotolewa na Mamlaka ya Mapato ya Kenya KRA, juu yake kuna nembo ya KRA, inaonyesha taarifa ya mlipa kodi kama vile namba za PIN, jina, na anwani. Pia inatarehe ya kuchelewa na tarehe ya kumalizika.

Maboga ya majani na matunda zikiwa zimepangwa kwenye meza. Juu kuna mchicha, bahamia, malimau, matango na pilipili hoho. Chini kuna nyanya, pilipili hoho za manjano, pilipili hoho za kijani na nyingine nyekundu. Katikati kuna kifurushi kidogo cha njugu za kijani. Mazingira yanaonekana kuwa sokoni.

Tangazo la bima ya wanyama wa nyumbani, mbwa mweusi na mwenye manyoya mengi anatabasamu ameketi kwenye nyasi. Tangazo linasema your pet is in good hands na kuna nembo ya Kenya Orient.

Dashibodi ya gari kuna speedometer kubwa inayoonyesha kasi hadi kilomita mia mbili na sitini. Pia kuna viashiria vya mafuta. Taa za onyo zenye rangi ya nyekundu zinaonekana kwa upande wa kulia. Kila kitu kiko gizani isipokuwa mwangaza wa dashibodi .

Gari la Subaru, rangi ya fedha imeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, na miti inaonekana nyuma yake ikiwa ya kijani. Inaonekana kuwa watu wako nyuma ya gari hilo wakipiga gumzo.

Kuna mikono miwili iliyoshika noti za pesa za Kenya. Noti zikiwa ni ya shilingi elfu moja na nyingine ni ya shilingi hamsini, ya shilingi hamsini imetundikwa juu ya meza ya rangi ya kahawia.

Kuna magari mengi yaliyopangwa ndani ya karakana yakiwa na rangi tofauti ya kupendeza. Baadhi yanaonekana yamefutwa vizuri na yanataa zinazong'aa na zengine zinaonekana zimebadilishwa

Mazao ya kilimo yamewekwa kwa ajili ya kuuza. Matunda na mboga kama nyanya, viazi, matango na pilipili zinapatikana hapa. Zimepangwa katika masanduku kwenye soko na yote yanapendeza.

Mwanaume ameketi ndani ya gari akiwa ameshikilia simu akitabasamu. Kuna maandishi yanayoonyesha habari muhimu kuhusu uhakiki wa bima. Maandishi haya yanasema Do you know you can verify your insurance certificate .

Kiwanda cha kutengeneza mabasi, mabasi kàdhaa yamepangwa kwenye mstari yakisubiri kukamilika mengi yana rangi ya machungwa moja likiwa jeupe. Sakafu ina rangi ya kijani na manjano hii inaonyésha uzalishaji wa magari kwa wingi.

Mkono wa mtu aliyeshikilia noti za pesa za Kenya. Noti za shilingi elfu moja, mia mbili, na mia moja zinaonekana kwa wazi. Shughuli za kiuchumi na biashara labda zinaendelea mahali hapa. Eneo hili linaonekana kuwa na rangi ya kahawia.

Marundo ya nguo zilizofungwa kwa kamba nyeusi. Hii inaonekana kama nguo za mitumba ambazo zimesafirishwa kutoka nchi za nje. Nguo hizo zimefungwa ndani ya vifurishi vyenye ukubwa wa wastan. Moja ya kifurishi ina lebo ya njano.

Noti za pesa za Kenya. Noti nyingi ni za shilingi elfu moja zikiwa zimetandazwa juu ya uso wa meza. Hii inashiria utajiri, uwekezaji au biashara mkubwa. Pesa hizi zinaonekana kuwa mpya.

Magari manne yakiwa yameegeshwa kwenye nyasi yana rangi nyeusi na bluu. Mwanaume mmoja amesimama katikati ya magari. Nyuma kuna miti na uzio. Gari ya rangi nyeupe linaonekana kwa mbali. Mazingira yanaonekana kuwa na mauzo ya magari.

Mikono ya mtu inaonekana kuchukua pesa kutoka kwenye drawer ya cashier . Kuna noti nyingi za shilingi elfu moja za Kenya zilizopangwa. Noti zingine zenye thamani tofauti zinaonekana pia. Wanaonekana kukagua kitu fulani.

Mwanaume mweusi amevalia suti nyeusi anatazama gari mpya kwenye chumba cha maonyesho anaonekana akigusa gari na kutabasamu. Kuna magari na madirisha makubwa ya kutoa mwanga kwenye chumba hil.

Simu ya kulipia iliyoandikwa pesapal inaonekana ikishikiliwa na mtu. Srini yake inaonesha kiasi cha pesa, mkono mwingine unashikilia kadi ya benki ya visa ikikaribia kifaa hicho kwa malipo.

Magari mawili yamegesha kwenye eneo lenye miti. Gari ya mbele ni ya bluu, la kifari. Hali ya hewa inaonekana ya jua, na kuna nyasi nyingi. Kuna baadhi ya magari mengine upande wa nyuma.

Duka la biashara la M-PESA, mlango mkuu una rangi ya kijani kibichi na nembo ya M-PESA imeandikwa wazi wazi. Kuna fridge ya kuuza vinywaji na bidhaa mbali mbali zinaonekana ndani. Duka hili liko karibu na barabara.

Maziwa ambalo limeandikwa KIENI DAIRY PRODUCTS LIMITED. Mbele kuna mwanamke mmoja amevaa koti ya bluu, amesimama karibu na mtungi wa chuma. Kuna mteja mwingine ndani ya duka. Juu kuna bango kubwa lina picha ya ng'ombe na chapaa ya duka.

Soko kubwa la wazi lina mazao mengi ya matunda na mboga tofauti. Yameoangwa kwenye trei na vikapu. Kuna watu wengi wamekaa katikati ya soko haya. Kuna miavuli yanayowakinga dhidi ya jua kali.

Soko la wazi, kuna meza nyingi zimeekewa vitu. Kwa upande wa kushoto luna mboga na matunda kama viazi, ndizi na pilipili. Katikati kuna vitambaa mbalimbali vilivyotundikwa. Kwa mbali upande wa kulia. Kuna mtu anayeonekana kuhudumia wateja. Nuru inang'aa.

Lango wa biashara inayotoa huduma za mpesa, milango miwili ya chuma ilipakwa rangi ya kijani imeandikwa mpesa kwa herufi kubwa nyeupe, ukuta wa jengo unarangi ya blue iliyochubuka kidogo, sakafu ya nje imetengenezwa na vifaa vya kijivu vilivyopangika na kuna mtaro mdogo wa saruji.

Skrini ya simu inaonyesha programu ya M-Pesa. Salio linaonekana kama shilingi 68,800. Kuna chaguo la kulipa, kununua data na kujifunza kuunda programu.

Kuna gari nyeusi la toyota prado tx, limeegeshwa nje. Kuna nyasi kidogo pembeni na ukuta wa nyuma unaonekana. Baadhi ya miti mirefu ya kijani yanaonekana pia upande wa kulia.

Wanaume wawili wamepanda pikipiki. Mmoja anaendesha mwingine amekaa nyuma. Wote wawili wanaonekana wakiwa njiani juu kuna nembo ya bima rahisi na maelezo ya malipo chini kuna ujumbe wa kibiashara unaosema Safe Guard Your Order With An Affordable Third Party Cover For 6 Months At Only 2500 .

Duka la biashara la Mpesa mbele yake kuna ishara za matangazo za Airtel na bidhaa zingine. Watu kadhaa wameketi karibu na mlango. Kando ya barabara kuna chupa za maji na taka. Duka linaonyesha shughuli za kibiashara za kila siku.

Soko la matunda ambapo muuzaji anakaa katikati. Kuna matunda mbalimbali yamepangwa kama papai, maembe na ndizi. Muuzaji amevalia kofia na anapumzika akiwa ameshika kichwa chake.

Magari mawili yameegezwa kwenye nyasi ndefu. Gari lililo mbele lina rangi ya kijivu na lina mwonekano wa kisasa. La pili lina rangi nyeusi na nyuma yao kuna miti mirefu na miwili midogo. Anga ni ya bluu na inaonyesha hali ya hewa ya jua.

Gari la buluu limewekwa juu ya lori ya kubeba. Lori hilo linafanya kazi ya kusafirisha gari hilo. Eneo linaonekana kama barabara kuu na kuna anga la mawingu. Kuna unyevunyevu ikiashiria kuwa labda kulinyesha hivi juzi.

Soko lenye watu wengi wakiuza na kununua bidhaa. Wafanyibiashara wamekaa chini wakiwa na mazao yao. Kuna mamboga mboga. Baadhi ya watu wanatembea katikati. Wengine wamebeba mifuko yao. Jua inaonekana likiwa mbali likiangaza eneo lote.

Viatu vingi vya ngozi vilivyopangwa kwa shanga ni maarufu kama maasai sandles. Zimepangwa kwa uangalifu kwenye fremu ya mbao. Mwanaume mmoja amevaa fulana ya kijivu na jinsi ya buluu akichagua viatu.

Hapa ni soko la wazi ambapo tunaona matunda namboga, yakiwa yamepangwa vyema. Mazao yamewekwa kwenye vikapu na mifuko, na ndizi pia zinaning'inia. Kando kuna watu wanao tembea baadhi wakiwa wanunuzi na wengine wachuuzi.

Gari la kifahari jeusi la infinity, likiwa limewekwa ndani ya chumba chenye sakafu nyeupe na taa nyingi za dari. Kwenye ukuta wa nyuma kuna ishara inayosomeka kushoto kuna mlango wa karakana na kulia kuna maonyesho ya vitu mbalimbali.

Hapa ni kwenye duka la viatu. Viatu vimepangwa vya aina mbalimbali na kwa hali ya kuvutia. Tunaona mtu mmoja akiwa anatembea inawezekana ni mnunuzi au mchuuzi. Hali inaonekana tulivu.

Samaki za aina mbalimbali zimechomwa huku nyuma mchuuzi anaonekana akingoja wateja. Mkono wa kulia, pia Kuna watu ambao wanaonekana. Hali inaonekana shwari.

Soko la wazi lenye uchafu mwingi. Watu kadhaa wanashighulika kuuza rundo kubwa la kabichi zilizotawanyika chini. Maji machafu yanatiririka kwenye mtaro katikati ya soko na mabaki ya mboga yametapakaa kila mahali.

Duka la maziwa lenye jina Yustina Milk ikiwa na uchoraji wa ng'ombe ukutani. Kuna maandishi tunauza maziwa fresh na mtindi. Milango ya duka ina rangi ya bluu. Kuna watu wawili wameketi ndani na nje kuna vyombo mbalimbali kama ndoo na meko.

Magari yanaonekana yamepangana. Yote yakiwa meupe na yamewasha taa. Kuna maelezo ya insurance ya lets go motor insurance. Mengine yakiwa fast, simple and liable and affordable yakituhimiza kuwa tutafute insurance .

Mkono umeshika pesa ya Kenya shilingi elfu moja, inaonekana kuwa itayari kutumika labda kuuza au kuna bidhaa mbalimbali.

Mikono imeshika pesa ya Kenya. Tunaona ni shilingi elfu moja nyingi zinazopangwa kama mfano wa fani. Uso wa mtu aliyeshika hauonekani. Unaonekana kuwa ako kwenye benki ama anafanya badiliko fulani.

Hapa ni kwenye duka, linaloitwa Mount Kenya Milk Depot . Limetengenezwa kwa njia ya kuvutia. Kuna michoro mbali mbali ya maziwa. Nyuma kuna jengo lililo refu liiwa ni la kisasa. Kuna mtu mmoja ambaye anaonekana hapo mbele.

Soko la mboga zikiwa zimepangwa vizuri na njia ya kutembea inaonekana shwari. Baadhi wa watu wanaendelea kufanya biashara zao za kuuza na kununua. Mbali kidogo magari yameegeshwa na vibanda vingine vinaonekana pia.